Mkulima anasimama mbele ya shamba lake la ndizi na mboga. Anakaa kufurahia kwa vile ana mazao mazuri ya ndizi na mboga pia. Ukulima ni mzuri sana katika ujenzi wa uchumi.

Ndizi au vile ambavyo imejulikana nchini matoke. Ndizi hizi zinaonekana kua zimetoka shambani. Ndizi hizi pia zinaonekana kuwa zenye afya njema kumaaniasha mkulima alitia maanani katika ukulima.

Shamba la mandizi ,mboga, mahindi, na pia kunaonekana kua na mtu hapo karibu au kando , ni vyema wakati unapalilia uwe na mahali unawezapata maji yako kwa urahisi .

Wakulima wa ng'ombe wanaonekana wakisafisha ng'ombe ili kuipatia afya njema na mahali pema pia pa kukaa ng'ombe hizi ni za kukamuliwa na vyema zikae kwenye mazingira masafi ,hivi ndivyo kilimo inavyopasa kua .

Wakulima wa maziwa. Hapa twaona wakulima wa maziwa, wameshamaliza kukamua, na sasa wanataka kusafirisha maziwa yao katika mitaa ya soko. Vijijini maziwa husafirishwa kutumia pikipiki au gari aina ya Probox.

Mkulima wa mandizi amevuna mandizi yake. Anaonekana akiya akiyatowa na kuyapanga ili kuyapeleka sokoni na mengine aweze kuyatumia katika matumizi ya kinyumbani. Mkulima wa mandizi unasaidia sana, kwa kusaidia mtu kifedha, na pia kuendelesha uchumi wa nchi ya Kenya.

Magomba ya mandizi, umepaliliwa katika mchanga ambao una rutuba nzuri. Migomba hiyo inaonekana pia, imemea na kunawiri vyema kabisa. Hii ni kumanisha, rutubani ni nzuri kwa upaliliaji wa ndizi.

Mkulimu wa ng'ombe, anaonekana akimwagia ng'ombe zake dawa ili ziweze kutoka na ng'ombe zake ziwe safi, ni vyema kuzingatia ng'ombe yako iwe na afya njema na asiwe na kupe ili, iweze kukupatia ngozi njema na maziwa nzuri.

Ngombe wa kukamuliwa anaonekana kuwa mgonjwa na vidoadoa kwenye mwili wake. Ngombe huyu anahitaji usaidizi wa kiafya kwa haraka au akifa binadamu hataweza kuikula, aweze kuzikwa.

Mandizi ambayo yashaiva na yapo tayari kuliwa na kuuzwa. Mandizi haya yanaonekana kwamba yameekwa katika uhifadhi wa ndizi ambayo kwa kimombo yaitwa cold storage .

Shamba kubwa lenye limepandwa ndizi. Ndizi hizi zinaonekana kuwa changa na bado hazijatoa ndizi yenyewe. Ni vyema kupalilia ndizi yako pahali pazuri ili ziweze kutoa ndizi kubwa.

Mfanyikazi anaonekana akibeba ndizi na kuziweka katika gari. Ndizi una umuhimu mkubwa sana katika kilimo na uchumi wa nchi yetu ya Kenya. Pia katika afya ndizi inazo uzuri wake zaidi.

Migomba ya ndizi yaonekana katika chumba cha ukulima. Rotuba ya shamba hii inaonekana kuwa njema kwa vile ndizi hizi zimemea na matawi yake ni makubwa makubwa. Ishara nzuri ya kutoa ndizi mzuri.

Mgomba wa ndizi umetoa ndizi kiwango cha ajabu ambaye inaonekana ina rotuba nzuri ndio maana ndizi imekua kubwa hivi. Ndizi hii itapelekwa sokoni au kutumiwa nyumbani.

Shamba la ndizi ,shamba hili ni changa bado ,nazo ndizi hizi bado hajiweza kukomaa ,mkulima huyu anaonekana kuvurutia maji mimea yake .

Soko au duka la ndizi. Ndizi zimeiva na zinavutia wateja. Ukulima wa ndizi, umesaidia sana katika uchumi wa nchi ya Kenya, sanasana katika mikoa ya Nyanza.

Mkulima ameshika hindi lake lililooza, mahindi mengine yanaonekana yakiwa sawa. Mahindi haya yatatolewa na kupelekwa kwenye tinga tinga ili kuweza kutengeneza unga ambayo itatumika kupika ugali.

Ndizi zilizo toka shambani zimeanikwa katika boma tayari kwa kusafirishwa kwenda sokoni ili ziweze kuuzwa. Ukulima ni muhimu sana kwa uchumi wa nchi yetu.

Mandizi yaonekana yameshatoka mashambani na sasa yako sokoni kwa sababu ya kuuzwa. Mandizi ni kilimo ambayo haina hasara na ina faida nzuri sana katika wakulima. Mandizi pia yana faida katika mwili.

Ukulima wa mahindi. Mahindi zinaonekana zimepandwa mahindi changa na pia kunaonekana kuna upandaji wa maharagwe. Maharagwe na mahindi yanaendana vyema zikipandwa pamoja.

Katika mzizi wa ng'ombe, ng'ombe zaonekana kuwa zimelala baada ya kushambulia chakula chao. Ni vyema kulisha ng'ombe zako vyema ili ziweze kukupea maziwa ya hali ya juu.

Wakulima wamejitahidi ili kuweza kupanda migomba ya ndizi. Hivi ndivyo ndizi hupandwa kisha vinazaa ndizi ambayo inapelekwa sokoni na ingine inaweza kuliwa nyumbani.

Mkulima wa ng'ombe anaikamua ng'ombe yake akiwa ameifunga miguu na ng'ombee hii inaonekana pia inatoa maziwa mingi. Maziwa haya yatatumika nyumbani au mengine kupelekwa sokoni ili yaweze kuuzwa na kununulia ng'ombe hii chakula na dawa.

Mkulima wa ng'ombe aonekana akiwa amefurahia na kupigwa picha akiwa na ng'ombe yake. Ukulima wa ng'ombe unasaidia sana katika uchumi wa Kenya na pia ni ukulima ambao unaaminika sana.

Mkulima wa ndizi anaye kagua ndizi zake. Usoni anakaa kuwa na furaha kwa vile amepata mzao mzuri. Ndizi hizi zinaweza pelekwa sokoni au pia kuliwa nyumbani.

Mwanadada ambaye pia anaonekana kuwa mkulima anaonekana akiwa na furaha akichonga ndizi zake ili aweze kuandaa chakula cha familia yake. Ukulima ni mzuri kwa vile asilia kwa kupata chakula chumbani na pia kwa biashara.

Mgomba wa ndizi na ndizi. Ndizi hii huonekana kuwa nzito na kuwa na ile nzuri zaidi, Rotuba ya shamba hii inaashiria pia kuwa ni nzuri na pia ni mahali pazuri pa kufanya ukulima wa ndizi.

Mkulima wa mahindi anaonekana shambani pake ama mwake akivuna mahindi yake, usoni mwake ana ishara ya kufurahia hii ni kuonyesha kwamba mavuno yake wa msimu huu umekuwa ama umepita matarajio yake.

Ndizi au vile wakenya wengi wamezoea kuita matoke yanaonekana yameshatolewa shambani yako ready kupelekwa dukani au mjini ili yaweze kuuzwa. Ndizi ina uzuri tofauti tofauti.

Mpishi amenunua na anaandaa ndizi. Ndizi inatumika sana nchini Kenya kama chakula cha binadamu. Nchi zingine ndizi hutumika kama chakula ya ng'ombe.

Mimea michanga ya mahindi yaonekana yamepandwa. Mahindi hutengenezwa inakua unga na unga hutumiwa sana katika jamii ya kenya. Kwa kimombo sema mahindi ama unga ndio stable food .

Shamba la ndizi, kando yake pia taweza ona mbuzi wa wakilisha katika matawi, ndizi ni ukilimo muhimu sana katika mji wa Kisii, Meru na kuingineko nchini Kenya.

Maziwa yanawekwa katika vitu mbalimbali ili yaweze kutayarishwa kupelekwa mjini au mahali pengine penginepo na kutengeneza bidhaa ambazo zimetoka kwenye maziwa.

Mkulima wa ng'ombe anaonekana akisafisha ng'ombe zake. Ni vyema kusafisha ng'ombe zako ili ziweze kuishi kwa makao mema na hivi zaweza kukupatia mazao bora na maziwa mengi.

Afisa wa afya anawahutubia na anawaelezea wananchi ambao wametembelea kituo chake au kliniki chake. Ni vyema kutembelea vituo au kliniki ili uweze kuelezewa mambo zaidi.

Boma la mashinani . Kando yake kuna magomba ya mandizi ambayo yamemea . Magomba haya yanazaa mandizi na ndizi hizi zinapelekwa sokoni na zingine kutumiwa nyumbani.

Wakulima wa ndizi, mama na mama mwingine wanaonekana wakichuna ndizi zao ili kwenda kuzikula ama kuzipeleka sokoni. Ndizi ni kilimo cha maana nchini kenya.

Wakulima wa maziwa wameleta maziwa yao katika vituo vya kukusanyia maziwa ili waweze kutengenezwa na kupelekwa miji mingine. Maziwa haya yanatumika kutengeneza vitu vingine.

Mgomba wa ndizi umezaa mandizi yanaonekana kuwa na afya nzuri. Ndizi hizi zitachunwa na kupelekwa sokoni au pia kwenye boma kuzikula.

Mkuliwa wa maziwa, aonekana akiyapima maziwa yake ili kuweza kuyaweka katika gari ili iweze kutengenezwa na kusafirishwa katika mikoa tofauti tofauti.

Ndizi zimemea na zaonekana kuwa zenye afya mzuri. Ndizi hupandwa katika mji wa Kisii sana sana na Meru na pia Uluhyani. Ndizi ina faida nyingi sana katika ukulima na uchumi wa nchi yetu ya Kenya.

Mkulima, ndizi, gomba la ndizi, na ndizi zake zimeiva. Hii ni ishara kwamba mkulima huyu ana rutuba nzuri sana ya kupalilia ndizi na mimea mingine.

Wakulima wa ng'ombe wanakamua ng'ombe zao. Wanatumia teknolojia ya kisasa kwa ukamuzi wa ng'ombe. Ng'ombe hizi nazo pia zinaonekana kuwa za bei ghali.

Ng'ombe wapo zizini. Wengine wanakunywa maji wengine wamelala. Ng'ombe hawa waonekana wakiwa wa gredi ya juu kabisa na wanaonekana pia ni ng'ombe wa kukamuliwa. Maziwa yamechangia sana katika uchumi wa nchi ya Kenya.

Mkulima anatazama ndizi zake ambazo zimeshakomaa na ziko tayari kuchunwa ili ziweze kupelekwa sokoni au kuliwa. Ndizi zina usaidizi mwingi katika mwili na pia katika uchumi wa Kenya.

Ng'ombe zipo zizini zikikula chakula chao. Ng'ombe hizi zinaonekana kuwa zenye afya na ng'ombe za kukamuliwa. Maziwa yanatumika sana kijijini na pia mjini.

Ng'ombe za kukamuliwa. Ng'ombe hizi zakamuliwa maziwa kutumia teknolojia ambayo inarahisisha kukamua ng'ombe bila kuiumiza na hivi pia waeza pata maziwa mengi zaidi. Ni vyema kilimo kukubali teknolojia.

Wakulima wanaonekana wakikamua ng'ombe zao. Ng'ombe hizi zaonekana kuwa zenye afya na kutoa maziwa mengi zaidi. Ilimradi ng'ombe zako ziweze kutoa maziwa mengi, ni vyema kuzilisha vyema na kuvipeleka katika daktari wa ng'ombe.

Kijana mwenye umri mdogo, anakamua ng'ombe ambaye amesimama kidete. Ng'ombe huyu haonekani uwa mwenye afya kabisa, lakini bado anakamuliwa.

Ng'ombe wa kukamuliwa. Ng'ombe hawa wanakula chakula chao ili baadaye waweze kukamuliwa na maziwa iweze kupelekwa sokoni na kutengeneza bidhaa mengine.

Ng'ombe wa kukamuliwa anaonekana akikamuliwa na pia akikula chakula yake na ni vyema kulisha ng'ombe yako vyema wakati inakamuliwa, iweze kutoa maziwa yenye, maziwa mazuri.

Shamba la ndizi, shamba hili limepandwa ndizi na ndizi hizi zitachuniwa na zipelekwe sokoni au pia zaweza tumika nyumbani.